Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea ina kuzwa bila kutumia udongo badala yake mizizi ya mimea imewekwa kwenye maboksi meupe yalio jaa virutubisho yalio yeyushwa kwenye maji. Ma boksi hayo yame wekwa juu ya viyunzi vyekundu na kuna mirija midogo inayo saifia kusambaza maji yenye virutubisho kwenye mimea.

Ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua bila kutumia udongo wa kawaida. Mimea hii imewekwa kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo madogo, ambapo mizizi yake ipo ndani ya maji yenye virutubisho muhimu wa ukuaji. Mimea hii ni ya majani yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana kuwa ni mboga za majani kama mchicha ama lettuce .

Ni mwanamke mrembo anayefanya kazi ya kilimo cha kisasa katika bustani ya ndani yenye mimea mingi ya majani. Anaonekana akichunguza au kuvuna mimea jambo linaloonyesha utunzaji mzuri wa mimea hiyo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakua kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo kwa ajili ya kuweka mimea hii. Mfumo huu hutumia maji yenye virutubisho vinavyosukumwa ndani ya mabomba badala ya udongo wa kawaida.

Ni trekta la kisasa likitumiwa kuonyesha shamba lililo limwa kwa mistari. Trekta limeunganishwa na kifaa cha kilimo kinachosaidia kusafisha madudu kati ya mistari ya mimea. Mimea inaonekana kuwa kwenye hatua ya ukuaji na shamba limepangiliwa kwa ustadi.

Mwanaume akiwa ndani ya greenhouse akiwa amesimama karibu na mimea ya nyanya iliyo upande wa kushoto, anaonekana kuwa mkulima au mhusika wa shamba hilo. Nyumba hiyo ya plastiki ina udongo iliyoandaliwa vizuri na mimea imepangwa kwa mistari ya nadhifu.

Ni katika shamba kubwa lenye mimea ya mahindi katika hatua ya kati ya ukuaji. Mimea hiyo ni ya kijani kibichi ikionyesha afya njema na uwepo wa rutuba ya kutosha. Mistari ya upandaji umepangwa kwa mpangilio mzuri na mandhari ya mbali inaonyesha miti ya asili pamoja na milima au vilima.

Kuna wafanyikazi ambao wamevaa mavazi ya kazi na barakoa, wakifanya kazi ya kupanga na kuweka parachichi kwenye makontaina kwa ajili ya usafirishaji au usambazaji. Wafanyakazi wako katika kiwanda cha Sindika Mazao ya mitunda.

Ni katika shamba kubwa la mboga aina ya kabichi. Kabichi hizi zinaonekana kupandwa kwa utaratibu. Pia zinaonekana kustawi vyema kwa kuwa zina rangi ya kibichi ya kuvutia. Hali ya anga ni tulivu.

Ni shamba lenye bustani ya mboga, kabiji ambayo yameota vizuri na ni makubwa. Maboga haya yanaonekana kuwa na afya nzuri yakiwa katika eneo lenye miti mingine kando.

Ni shamba la kabichi yaliyo tayari kukomaa au tayari kuvunwa, majani ya kabichi haya yanaonekana yenye afya yenye unyevu nyevu wa maji machache kwenye majani inaashiria kua kabichi hizi zimetunzwa vizuri na zimepandwa katika mazingira mazuri.

Katika shamba la mimea ya nyanya inayokomaa, mimea hii ina matunda yaliyokatika hatua tofauti za ukuaji, baadhi ya kijani na mengine yameanza kubadilika rangi kua nyekundu, ishara ya kwamba inakaribia kua tayari kwa mavuno.

Shamba la kabichi zilizo kwenye hatua nzuri za ukuaji, mimea imepangwa kwa mistari ya kupendeza ,inayoonyesha mpangilio mzuri wa kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa na rotuba, na mimea ina afya nzuri, bila dalili kubwa za magonjwa au wadudu.

Katika jengo kubwa ambalo ina kuku wengi, kuna mizinga mengi ya kuku walioko katika nafasi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, hii ni mfano wa kilimo cha kuku kwa wingi ambacho hutoa mayai au nyama za kuku kwa ajili ya soko.

Ni katika shamba kubwa la kabeji zilizopandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na wenye rutuba huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumika. Mabomba meusi madogo yanaonekana yamewekwa kati ya mistari ya mimea yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Kilimo cha matunda na strawberry ndani ya greenhouse au shamba la kisasa la majani. Strawberries zimepandwa katika mifuko au mabakuli yaliyowekwa juu ili kurahisisha ukusanyaji wa matunda na kuzuia magugu na wadudu wasiharibu.

Kuna ng'ombe kadhaa wakiwa ndani ya banda ambalo ni la kulishia wakila chakula kilichomwagwa mbele yao. Ng'ombe hawa wamefungwa kwa kutumia vyuma vya chuma ili wasiondoke wanapoli... Wengi wao ni wa rangi ya kahawia na nyeupe na wana tag za kutambulisha masikioni.

Ni katika shamba lenye mimea midogo inaoyokomaa imepandwa kwa mistari iliyosawa na safi, kwenye shamba hili kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumia mabomba madogo yaliyoandaliwa kuelekea mizizi ya mimea.

Ni shamba linalonyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya vipulizaji hewa. Maji yanapulizwa juu ya mimea kupitia mabomba yenye mashimo au vifaa maalum vya kunyunyizia, na yananyesha mithili ya mvua. Mimea michanga imepandwa kwenye matuta na udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi kutokana na umwagiliaji huu.

Shamba lenye mimea michanga iliopandwa kwa mistari ilio sawa. Mfumo wa umwagiliaji kwa njia vibulikaji inatumika kunyunyisia maji mimea. Jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Katika shamba la mazao ya kilimo likiwa limepandwa kwa mistari safi na nadhifu, mimea hii inaonekana kuwa na afya nzuri na imepatiwa maji kwa mfomu wa umwagiliaji wa matone unaonekana katika mistari ya mabomba chini ya mimea.

Katika shamba lililoandaliwa kwa njia ya kilimo kwa mtirirko wa maji. Hapa mashimo au vifurushi vya udongo vimeandaliwa kwa mistari mirefu ili kuruhusu maji kuendeshwa kwa urahisi katika kila safu ya shamba, kusaidia kumwagilia mimea kwa usahihi zaidi.

Ni katika shamba la nyanya zilizopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo mwekundu. Mimea hiyo imefungwa karibu na vigingi vya mbao kwa ajili ya msaada wa kukua wima, ambayo ni mbinu muhimu kwa mimea ya nyanya ili kuepuka kulala chini na kupata magonjwa. Vile vile kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wazi.

Katika shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa mteremko, ambapo mfumo huu unatumia maboma madogo yaliyowekwa katikati ya mistari, ya mimea ili kutoa maji mmoja mmoja kwenye mzizi wa mimea kwa kiwango kinachohitajika.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba. Mfumo huu hutumiwa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ili kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Hii ni teknolojia nzuri ya kilimo inayosaidia kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji na kuimarisha ukuaji wa mimea.

Ni shamba lililopandwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mifumo ya umwagiliaji wa matone ina mabomba madogo yanayotiririsha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ambayo ni njia bora ya kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri.

Ni katika shamba lililopandwa, ambapo kuna mabonde ya udongo yaliyopangwa kwa mistari. Inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kwa kulisha mimea au mazao shambani. Mistari ya mabomba ya umwagiliaji ipo katika mabonde hayo.

Shamba ndogo lenye mimea midogo inayokua kwa mistari. Katikati ya mistari hio kuna bomba la umwagiliaji matone ambalo hutumika kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mfumo huu ni bora kwa kilimo cha uhifadhi wa maji.

Hii ni shamba kubwa lenye mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, likiwa linamwagilia kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Maji yanaelekezwa kutoka kwenye mfereji kupitia bomba ndogo , hadi kwenye mashimo yaliyokatwa kwenye udongo. Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachotumia maji kwa ufanisi katika maeneo yenye ukame au mvua chache.

Mfumo wa umwagiliaji kwa mvua kwa kutumia mabomba madogomadogo yanayotirisha maji taratibu moja kwa moja kwenye shina au mizizi ya mimea. Umwagiliaji huu ni mbinu ya kisasa ya kilimo inayosaidia kuhifadhi maji kwa kutumia kiasi kidogo cha maji lakini kikitosha kwa mimea hivyo huleta ufanisi mkubwa katika uzalishaji wa mazao.

Katika shamba ndogo ambapo kuna mbinu ya kilimo cha kisasa inayojulikana kama kilimo cha umwagiliaji wa matone. Hapa maji yanatiririka kidogo kidogo kupitia mabomba madogo yanayowasiliana moja kwa moja na mzizi wa mimea. Mbinu hii ni nzuri kwa matumizi ya maji kwa ufanisi zaidi hasa katika maeneo yenye uhaba wa maji kwani hupunguza upotevu wa maji kutokana na uvukizi au maji kuendeshwa mbali na mizizi.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaitumika shambani. Mtu aliyepo shambani anaangalia mabomba na mizinga midogo inayosambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, njia inayosaidia kuokoa maji na kuboresha ukuaji wa mazao. Mfumo huu wa umwailiaji unawezesha maji kufika kwa mimea kwa ufanisi zaidi ukipunguza upotevu wa maji na kuongeza mavuno.

Ni shamba ndogo lililo pandwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kuna mistari minne ya mabomba ya plastiki yaliyo lazwa juu ya udongo na yana mashimo madogo yanayo toa maji pole pole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana unaendelea vizuri kwa kilimo na mazingira ya karibu yaonaonyesha nyasi na mimea mingine ya kijani.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa mbegu au mimea mdogo katika shamba. Mimea ipo katika mstari mzuri, kila mstari una mabomba madogo ya kupeleka maji. Mfumo huo wa umwagiliaji unahakikisha kila mmea unapata maji moja kwa moja kwenye mizizi yake. Hivyo kuokoa maji na kuongeza ufanisi wa umwagiliaji.

Shamba lililopandwa mazao madogo ambapo mimea inaonekana imepandwa kwenye safu zenye mifereji ya umwagiliaji wa matone. Mifereji hii hitumia maji kidogo na kuafikia moja kwa moja mizizi ya mimea hivyo husaidia kuokoa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.